Utoaji wa elimu ya watu wazima katika chumba maalumu, ambapo wanawake na wanaume wamekaa kwenye viti na wengine chini, wanasikiliza mafunzo hayo kutoka kwa mkufunzi wao ambaye yupo mbele. Pia kuna mwanamke anayeandika ubaoni.

Utoaji wa elimu ya watu wazima ambapo wanawake na wanaume wamekaa kwenye viti katika chumba maalumu cha darasa, chenye madirisha kwa ajili ya kupata hewa safi. Wameweka vifaa vya kusomea kama vile daftari za kujifunzia.

Utoaji wa elimu ya watu wazima katika chumba maalumu ambacho watu wamesimama na wakufunzi wao wamekaa kwenye viti, huku wanaandika kwenye daftari zilizowekwa mezani. Hii huwasaidia kutatua changamoto mbalimbali wanazokumbana nazo katika maisha.

Utoaji wa elimu ya watu wazima, ambapo wanawake kwa wanaume wamekusanyika katika chumba maalumu cha darasa wakiwa wamekaa tayari kwa kupata mafunzo yatakayowasaidia katika maisha yao.

Utoaji wa elimu ya watu wazima, ambapo wanawake na wanaume, wamevaa barakoa, wamekaa kwenye viti, katika chumba maalumu, chenye meza, tayari kwa kuanza kujifunza.

Utoaji wa elimu ya watu wazima, ambapo wanawake na wanaume wamekaa kwenye viti na wakufunzi wao wapo mbele, ili kuwafundisha. Pia pembeni yao kuna mbogamboga za majani ambazo zimepandwa.

Eneo la shule ambapo kuna darasa lenye mlango na madirisha madogo, limeezekwa kwa vigae pamoja na kupakwa rangi, sakafu nzuri pamoja na nguzo.

Eneo la shule, lenye ghorofa, likiwa na vyumba vya madarasa . Limepakwa rangi nyeupe, na kuezekwa na vigae , na kuzungukwa na viwanja vilivyooteshwa maua ya aina mbalimbali, pamoja na miti.

Utoaji wa elimu ya shule ya msingi, ambapo kuna vitabu mbalimbali vinavyotumika kama vile vya kiswahili vinavyoelezea hadithi ya Ayubu akiwa mashakani na vimeandikwa na John Habwe.

Jengo la ghorofa lenye vyumba vya madarasa limepakwa rangi nzuri na kupendeza, limezungukwa na maua yaliyopandwa katika vyombo maalum. Mbele yake kuna uwanja, hutumika kwa ajili ya kutoa elimu kwa wanafunzi wakati wa kusoma.

Chumba cha darasa lenye madirisha makubwa kuruhusu mwanga wa kutosha. Ndani yake kuna viti vilivyotengenezwa kwa plastiki na chuma, meza za mbao ambazo juu yake kuna kompyuta mpakato, kwa ajili ya kujisomea.

Chumba maalumu cha kufanyia majaribio ya kisayansi ambacho kina miundombinu mizuri kama vile: meza za kisasa zenye mabomba ya maji, kemikali na vifaa. Maabara hizi hupatikana mashuleni au vyuoni, kwa ajili ya kujifunza.

Chumba maalumu cha maktaba ambapo vitabu mbalimbali vimehifadhiwa kwenye makabati, pia wanafunzi wa kike wamevaa sare wanatafuta vitabu vya kujisomea na hii huwasaidia kujiongezea maarifa.

Ukumbi mkubwa uliojengwa vizuri, una taa nyingi, umeezekwa, wenye madirisha ya vioo; ndani kuna wanafunzi wengi ambao wamekaa kwenye viti pamoja na mwalimu anayewafundisha kama sehemu ya utoaji wa elimu.

Chumba cha ofisi ambapo mwanamke amevaa mavazi meusi amekaa kwenye kiti, kuna meza ambapo ameweka magazeti, simu ya mezani na nyuma yake kuna kabati ambalo limepangwa vitabu .

Daktari wa kike, katika mavazi yake akitoa elimu kwa wasichana waliokaa katika chumba maalumu, juu ya usafi binafsi , pamoja na hedhi salama.

Wanawake na wanaume wamekaa katika chumba kikubwa cha darasa chenye madirisha ya vioo kwa ajili ya kupata mwanga, wamekaa kwenye viti na vitu vyao wameweka mezani tayari kwa ajili ya kujifunza masomo yao.

Chumba cha maktaba chenye watu wengi waliokaa katika viti, nakuweka vitu vyao katika meza kama vile vitabu, daftari na kompyuta mpakato kwa ajili ya kujisomea.

Wanafunzi wa chuo kikuu, wakiwa wamekaa kwenye viti, wamebeba simu, pamoja na kumpyuta mpakato, wakiwa wameziweka kwenye meza iliotengenezwa kwa mbao, tayari kwaajili ya kujisomea.

Chumba maalumu kilichopakwa rangi nyeupe, kuna wanafunzi wamekaa kwenye viti na wengine wamesimama, wamevaa vitambulisho, wameweka vifaa vyao vya kujifunzia mezani kama vile kompyuta mpakato na daftari za kuandikia.

Chumba maalumu cha kunyolea nywele ambapo vinyozi wawili wamesimama pembeni, na mwingine ameshika mashine anamnyoa mteja ambaye ni mwanaume aliyeka kwenye kiti, kuna dirisha pana la vioo linalopitisha mwanga wa asili kuwawezesha kuona.

Wanfunzi wa kike na wakiume wa chuo kikuu wakiwa na furaha katika siku yao ya mahafali, wamevaa majoho sare na pia wanarusha juu kofia zao. Nyuma yao kuna miti mikubwa yenye majani.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika maktaba yenye vitabu mbalimbali vilivyopangwa ukutani. Wamekaa kwenye viti vya plastiki katika makundi, kwa ajili ya kujadiliana wakati wa kipindi katika masomo yao.

Chumba cha darasa la chekechea ambamo, ndani yake kuna wavulana na wasichana wenye sare ya rangi ya njano na bluu, wamekaa kwenye viti na daftari wameweka juu ya meza, mbele kuna mwalimu anayefundisha na kuandika ubaoni.

Chumba maalumu cha darasa chenye madirisha mapana, ambamo wanafunzi waliovaa sare wamekaa kwenye viti na wengine wamesimama, wanajifunza elimu ya ufundi wa umeme kwa vitendo ili kujipatia ujuzi katika maisha yao.

Utoaji wa elimu ya ufundi ambapo wanaume sita na mwanamke mmoja, wamekaa kwenye viti katika chumba maalumu cha darasa na daftari zao wameweka mezani, tayari kwa ajili ya kujifunza.

Chumba maalumu ambamo wanafunzi wanajifunza kwa vitendo kuhusu ufundi wa uchomeleaji wa vyuma, pia wamevaa miwani ili kupunguza ukali wa miale ya mwanga inayotolewa wakati wa shughuli hiyo.

Utoaji wa elimu ya ufundi ambapo wanafunzi wanajifunza kwa vitendo kutengeneza samani mbalimbali kama vile meza na viti, hii huwaongezea ujuzi na maarifa kwa ajili ya kujiajiri na kuisaidia jamii.